Duka la kisasa la kifahari lenye magari ya kisasa na ya kifahari yaliyopangiliwa katika mpangilio maalumu na mzuri, ili kuweza kumuwepesishia mteja kuweza kuchagua gari kulingana na mahitaji na mapenzi yake kwa urahisi na wepesi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza magari, likiwa lishafunguliwa ili kuweza kuuza magari haya ya kisasa na ya kifahari kwa wateja kulingana na uhitaji wao wa magari haya na mapenzi yao katika uchaguzi wa magari wanayoyapenda.

Duka lenye magari ya kisasa na ya kifahari yenye muonekano mzuri na wenye kuvutia likiwa tayari limekwisha kufunguliwa na kuyapangilia magari hayo katika mpangilio maalumu, utakaowaruhusu wateja kuchagua gari kwa wepesi na urahisi kulingana na mapenzi yao.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza magari ya kisasa, ya kifahari, yaliyokuwa mazuri kabisa, likiwa linapakana na eneo lililozungukwa na miti iliyoota na kukua vizuri yenye rangi ya kijani kibichi pamoja na maghorofa, kuashiria ukaribu wake na makazi ya watu. Duka hilo likiendelea na shughuli zake za kila siku.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuzaji wa magari mbalimbali ya kisasa naya kifahari likiwa limepangiliwa magari hayo katika mpangilio mzuri na maalumu utakao muwezesha mteja kuweza kuchagua gari bora kulingana na mapenzi yake.

Wafanyakazi katika duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine, wakiwa tayari wamekwisha fungua duka lao na kuingiza ndani yake mashine ya kiautomatiki, inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo la kuuza maziwa.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili waweze kuipata kwa urahisi na wepesi bila kupata ugumu wa aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo iliwaweze kuipata kwa urahisi ndani yake kukiwa na mashine ya kiotomatiki inayotarajia kurahisha zaidi zoezi hilo.

Mashine ya kiotomatiki yenye rangi ya bluu pamoja na picha ya mtoto akinywa maziwa, mashine hii inatarajiwa kutumika katika duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa ili kuweza kumuepesishia mfanyabiashara wake katika zoezi hilo na kulifanya liwe jepesi na raisi zaidi.

Mashine ya kiautomatiki iliyopambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe pamoja na picha ya ng'ombe na picha ya mtoto aliyeshikilia bilauri lililojazwa maziwa. Mashine hiyo inatarajiwa kutumika na kurahisisha zaidi zoezi la kuuza maziwa.

Mashine ya kiutomatiki yenye rangi ya bluu pamoja na nyeupe na picha ya ng'ombe akila majani, inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi la kuuza maziwa. Mashine hiyo inapatikana katika duka linalojihusisha na shughuli hiyo ya kuuza maziwa.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo waweze kuipata kwa wepesi na urahisi, bila kupitia tabu na ugumu wa aina yoyote.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hilo waweze kuipata kwa urahisi na wepesi, huku kukiwa ndani yake kuna mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo, waweze kuipata kiurahisi na wepesi bila kupata taabu na ugumu wa aina yoyote.

Duka linalijihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari, liko wazi kwa ajili ya kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, waweze kuipata kwa urahisi na wepesi, bila kupata ugumu wa aina yoyote.

Mashine ya kisasa ya kiautomatiki inayotarajiwa kutumika katika zoezi la kuuzia maziwa, na kulifanya zoezi hilo liwe rahisi zaidi, inayopatikana katika duka lililoamua kujishughulisha na shughuli hiyo ya kuuza maziwa, ambalo tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja kuweza kuipata huduma hiyo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi. Ndani yake kukiwa na mashine ya kiutomatiki inatarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Duka linalo jishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limeshakwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo waweze kuifikia na kuipata kwa wepesi na uraisi bila kupata tabu na ugumu wowote.

Duka linaendelea kujihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili waweze kuipata kwa wepesi na urahisi bila kupata taabu na ugumu wa aina yoyote.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa, pamoja na bidhaa nyingine likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma zinazopatikana katika duka hilo, waweze kujipatia huduma hizo kwa wepesi na urahisi bila ya ugumu wa aina yoyote.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishafunguliwa, ili kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo, waweze kuipata kwa urahisi na wepesi bila kupata tabu na ugumu wa aina yeyote.

Duka linalo jishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, waweze kuipata kwa urahisi na wepesi bila kupitia ugumu wa aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shunghuli ya kuuza maziwa , likiwa tayari limekwisha funguliwa , ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo , waweze kujipata kwa wepesi na urahisi bila kupata tabu na ugumu wa aina yoyote katika kufikia huduma hiyo.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja waohitaji huduma hiyo, waweze kuipata kwa urahisi bila kupata tabu na ugumu wa aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hilo waweze kuzifikia na kuzipata kwa urahisi, ndani yake kukiwa kuna mashine ya kiotomatiki inayo tarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo la kuuza maziwa, huku pembeni yake kukiwa na jokofu lililoandaliwa kwa ajili ya kuhifadhia maziwa hayo.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma inayopatikana kutoka kwenye duka hilo, waweze kuifikia kwa urahisi na kwa wepesi, lakini pia waipate bila kupitia ugumu na taabu ya aina yoyote.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili; waweze kuipata kwa wepesi na urahisi bila kupata tabu na ugumu wa aina yoyote.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa, pamoja na bidhaa nyingine likiwa tayali limekwisha kufunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, waweze kuipata kwa wepesi na urahisi bila ugumu wa aina yoyote.

Duka kama maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kukuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili waweze kuipata kwa urahisi na wepesi, bila kupata taabu na ugumu wa aina yoyote.

Duka kubwa linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa, pamoja na huduma nyingine zikitolewa katika duka hili, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo waweze kuifikia kwa wepesi na urahisi, huku ndani yake kukiwa na mashine ya kiotomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Duka kubwa linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja na wahitaji, huduma hiyo waweze kuipata kwa wepesi na urahisi, huku ndani yake kukikuwa na mashine kiautomatiki na inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo zinazotengenezwa kutokana na maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanahitaji huduma kutoka kwenye duka hilo waweze kuzifikia kwa urahisi na wepesi.

Mashine ya kiautomatiki, yenye rangi ya bluu na nyeupe, pamoja na picha ya ng’ombe, inayotarajiwa kutumika kwa ajili ya kurahisisha zaidi zoezi la kuuza maziwa katika moja ya maduka, na yanayojishughulisha na shughuli hiyo ili kuweza kumrahisishia muuzaji wake.

Mashine ya kisasa ya kiautomatiki yenye rangi ya bluu pamoja na picha ya ng'ombe iliyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kurahisisha zaidi zoezi la kuuza maziwa. Mashine hiyo inayopatikana katika duka lililojikita na kujidhatiti katika zoezi la kuuza maziwa.

Duka linalo jihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma zinazopatikana kutoka kwenye duka hili waweze kuzifikia na kuzipata kwa urahisi bila kupata taabu ya aina yoyote.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine, kama vile mayai, mtindi na bidhaa nyinginezo; likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, waweze kuipata kwa urahisi na wepesi.

Mashine ya kiautomatiki yenye rangi ya bluu pamoja na nyeupe na picha ya mtoto akinywa maziwa na ng'ombe ikiwa imeandaliwa tayari mahususi kwa ajili ya kuweza kufanikisha na kurahisisha zoezi la kuuza maziwa. Mashine hii inatarajiwa kulifanya zoezi hilo kuwa rahisi zaidi na kumsaidia muuzaji wake.

Duka linalo jishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo waweze kuifikia na kuipata kwa urahisi na wepesi bila kupata ugumu wa aina yeyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo, waweze kuipata kiurahisi na wepesi ndani yake kukiwa na mashine ya kiotomatiki inayotarajiwa kurahisisha zoezi hilo.

Mashine za kiautomatiki zilizopambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe pamoja na picha ya ng'ombe akila majani na picha ya bilauri lililojazwa maziwa, zikiwa kwa fundi zikiendelea kupatiwa matengenezo ili ziweze kurudi katika ufanisi wake na kufanya kazi kama silivyokua zikifanya kazi apo mwanzo.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa na pamoja na bidhaa nyingine, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wakihitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili waweze kuipata kwa wepesi na urahisi bila ugumu wa aina yoyote.

Mashine ya kiotamatiki iliyopambwa kwa rangi ya bluu pamoja na picha ya mtoto aliyeshikilia bilauri iliyojazwa maziwa, akiendelea kunywa mashine hii inatarajiwa kutumika katika zoezi la kuuzia maziwa kulifanya zoezi hilo liwe rahisi zaidi, na kumrahisishia mteja na muuzaji kwa ujumla.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili waweze kuipata kwa wepesi na urahisi bila kupitia tabu na ugumu wa aina yoyote, huku ndani yake kukiwa na mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili waweze kuipata kwa wepesi na urahisi bila kupata tabu na ugumu wa aina yoyote.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa limekwisha kufunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili waweze kuipata kwa urahisi na wepesi bila kupitia taabu na ugumu wa aina yoyote.

Mashine ya kiautomatiki yenye rangi nyeupe pamoja na bluu katika baadhi ya sehemu zake na picha ya bilauri inayojazwa maziwa, inayotarajiwa mashine hiyo kutumika katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, ili kulifanya zoezi hilo kuwa jepesi na rahisi zaidi.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili waweze kuipata kwa wepesi na urahisi bila kupata tabu na ugumu wa aina yoyote.

Mashine ya kiautomatiki natarajiwa kutumika katika duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa ili kuweza kumsaidia muuzaji wake na kumwepesishia zoezi hilo kwani mashine hii nasifika kwa kuifanya zoezi hilo kuwa jepesi na rahisi zaidi.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kuuza samahani mbalimbali ikijumuisha viti meza pamoja na bidhaa nyinginezo, likiwa tayari limekwisha funguliwa na kupangilia bidhaa hizo zilizopambwa kwa rangi tofautitofauti ili kuweza kumwepesishia na kumvutia mteja kununua bidhaa hizo.

Duka kubwa la kisasa linalojishughulisha na shughuli ya kuuza samani mbalimbali, samani hizo zimeandaliwa kwa ustadi mkubwa na uweledi wa hali ya juu na kutiwa nakshi kwa rangi mbalimbali, ili ziweze kumvutia mteja na kumshawishi kununua bidhaa hizo.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuziandaa samani hizo na kuzitia nakshi ili ziwe na muonekano mzuri wa kuvutia utakao mshawishi mteja kununua.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuviandaa vitanda hivyo, na kuvitia nakshi ili viwe na mvuto utakaoweza kumshawishi mteja kununua bidhaa hizo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbali mbali zikijuisha viti, meza, vitanda vilivyotengenezwa kwa ustadi na weledi wa hali ya juu vikiwa tayari kwa ajili ya kuweza kumshawishi mteja kununua vitu hivyo.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuziandaa samani hizo zinazojumuisha vitanda, viti pamoja na makabati na kuvipamba ili viwe na muonekano mzuri na mvuto utakaoweza kumshawishi mteja kuvinunua.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa vitanda hivi na kuvinakshi ili viwe na mvuto utakaoweza kumshawishi mteja kuvinunua.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa limekamilisha zoezi la kuandaa samani hizo na kuzitia nakshi ili ziwe na mvuto utakaoweza kumshawishi mteja kuweza kununua bidhaa hizo bila malalamiko ya aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza pamoja na kuandaa samani mbalimbali, likiwa tayari limekwishakamilisha zoezi la kuandaa viti na meza pamoja na kabati, na kuvipamba ili viwe na muonekano mzuri wenye kuweza kumvutia na kumshawishi mteja, kununua samani hizo.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samahani mbalimbali, likiwa tayari limekwishakamilisha zoezi la kuandaa vitanda hivi na kuvipamba kwa nakshi mbali mbali, ili viwe na mvuto utakaoweza kumshawishi mteja kununua vitanda hivyo.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa kiti hicho na kukipamba kwa nakshi mbalimbali ili kukifanya kiwe na mvuto, na kumshawishi mteja kununua.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa kitanda hicho na kukitia nakshi, ili kiwe na mvuto na muonekano mzuri utakao mwezesha mteja kuchagua kitanda hicho na kukinunua.

Duka linalo jishughulisha na shughuli ya kuuza pamoja na kuandaa samani mbalimbali likiendelea na zoezi la kuandaa samani hizo, zinazotarajiwa kuwavutia wateja na kuwashawishi waweze kuzinunua kulingana na kutokana na muonekano wake watakavyokuwa wenye kupendeza na kuvutia.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa samani hizo, na kuzitia nakshi, ili ziwe na muonekano mzuri wenye kupendeza na kuvutia, utakaoweza kumshawishi mteja kununua bidhaa hizo.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali likiendelea na zoezi la kuuza samani hizo zilizopambwa kwa rangi tofautitofauti, ili kuweza kumvutia na kumshawishi mteja kununua bidhaa hizo.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kuuza samani mbalimbali kama vile: viti, meza, vitanda, makabati, na nyinginezo; likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji bidhaa hizo kuweza kuzinunua kwa uwepesi na urahisi bila kupata tabu ya aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali likiwa tayari limekwishakamilisha zoezi la kuziandaa samani hizo na kuzipamba kwa nakshi mbalimbali ili kuzifanya kuwa na mvuto na zenye kuvutia ili kuweza kumshawishi mteja kuvinunua vitu hivyo.

Mwanamke aliyebana nywele zake akiwa dukani anajishughulisha na shughuli ya kuuza na kuandaa samani mbalimbali, zikiwa samani hizo zimekwisha andaliwa na kupambwa kwa rangi tofauti tofauti ili kuweza kumshawishi na kumvutia mteja kuweza kununua bidhaa hizo.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa samani hizo na kuzipamba kwa rangi tofautitofauti, ili kuweza kumshawishi na kumvutia mteja kuweza kununua bidhaa hizo.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali kama vile viti, meza na pamoja vitanda. likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa viti hivyo na kuvipamba kwa nakshi tofautitofauti, ili kuvifanya viwe na mvuto utakaoweza kumshawishi mteja.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali kama vile viti, meza pamoja na vitanda na bidhaa nyinginezo; likiwa tayari limekamilisha zoezi la kuviandaa vitu hivyo na kuvipamba kwa rangi tofautitofauti ili viweze kumvutia na kumshawishi mteja.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuziandaa samani hizo na kuzipamba kwa nakshi ili ziweze kumvutia mteja na kumshawishi kununua bidhaa hizo.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwishakamilisha zoezi la kuandaa samani hii na kuipamba kwa rangi tofautitofauti ili iwe na mvuto utakaoweza kumshawishi mteja kununua bidhaa hiyo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuziandaa samani hizo, na kuzipamba kwa nakshi mbalimbali ili ziwe na mvuto na kuweza kumshawishi mteja kuzinunua.

Duka kubwa linalojishughulisha na shughuli kuandaa pamoja na kuuzaji wa samani mbalimbali likiwa tayari limekwisha kukamilisha zoezi la kuziandaa samani hizo, na kuzitia nakshi na kuzipamba na rangi tofauti tofauti ili kuzifanya ziwe na mvuto utakao weza kumshawishi mteja kununua.

Duka linalo jishughulisha na shughuli ya kuandaa na kuuza samani mbalimbali kama vile viti ,vitanda, meza, makatabti na nyinginezo likiwa teyari limekwishafunguliwa na kuzipamba saman hizo ili kuwa na mvuto utakao mshawishi mteja kununua.

Duka linalo jishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, ikijumuisha viti, meza pamoja na bidhaa nyingine, ikiendelea na zoezi la kuviandaa viti hivyo pamoja na meza ili kuvifanya viwe na muonekano mzuri utakao weza kumvutia mteja.

Duka kubwa linalojishugulisha na shuguli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbaimbali likiwatayali limekwisaha kamilisha kuandaa samani hizo na kuzitia nakshi na kuzipamba, ili ziwe na mvuto utakaoweza kumshawishi mteja kununua.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali kama vile viti, meza pamoja na makabati likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa viti hivyo na kuvipamba kwa nakshi ili viweze kumvutia mteja.

Mwanamke mfanyabiashara anayejishughulisha na shughuli ya kuuza karoti, ndizi pamoja na bidhaa nyinginezo akiwa sokoni pamoja na wafanyabiashara wenzake wakiendelea na shughuli zao za kila siku za kuuza bidhaa hizo na kuwauzia wateja wao kulingana na bei zake.

Wafanya biashara mbalimbali wanaojishughulisha na shughuli ya kuuza bidhaa tofauti tofauti, wakiwa wamekusanyika katika eneo la soko ili kuweza kuendesha shughuli zao za kuuza bidhaa hizo kwa wepesi na urahisi bila kuwapatia tabu na ugumu wa aina yoyote wateja wao.

Mwanamke mjasiriamali akiwa sokoni akiendelea kupangilia viazi vyake kutokana na ujazo tofautitofauti, ili kuweza kuwauzia wateja wake watakapokuja kununua bidhaa hizo. Mwanamke huyu akiwa sokoni akiendela kushirikiana na wafanyabiashara wenzake kuendesha shughuli hizo

Mwanamke mjasiriamali anaejishughulisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbali mbali zinazo jumuisha: nyanya, ndizi, vitunguu pamoja na bidhaa nyinginezo akiwa katika eneo lake la kazi tayari akiendelea kuwasubiria wateja kwa ajili ya kuweza kuendelea na shughuli zake za kila siku.

Wafanyabiashara wanaojishughulisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali wakiwa katika eneo la soko, tayari wamekwisha fungua maduka yao ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma mbalimbali wanazozitoa waweze kuzipata huduma hizo kwa wepesi na urahisi bila ugumu wa aina yoyote.

Wajasiriamali wanaojishughulisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali kama vile nazi, ndizi, nyanya, mboga mboga nyinginezo wakiwa tayari wamekwisha fungua shughuli zao ili kuweza kuendesha wizara za kila siku na kuruhusu wateja waweze kujipatia huduma hizo.

Wanawake wajasiriamali wanaojishughulisha na shughuli ya kuuza matunda mbalimbali, wakiwa tayari wamekwishafungua biashara zao na kupangilia mazao katika mpangilio maalumu, utakao muwezesha mteja kuweza kuchagua tunda kulingana na uhitaji wake.

Wafanyabiashara wakiwa sokoni wakiendelea na zoezi la kuuza bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, karoti, vitunguu pamoja na bidhaa nyinginezo wakiwa tayari wamekwisha fungua sehemu zao za kuendesha zoezi hilo ili kuweza kuruhusu wateja waje na kuweza kuwauzia bidhaa hizo.

Wanawake wajasiriamali wakiwa sokoni wakiendelea kuzipanga nyanya zao kwa lengo la kuziuza, tayari kwa ajili ya kuweza kupokea wateja na kuwauzia nyanya hizo kulingana na kiwango cha nyanya yatachokua wakihitaji wateja wao.

Wafanyabiashara wakiwa wamepangilia bidhaa zao zinazojumuisha machungwa, ndizi pamoja na bidhaa nyinginezo; wakiwa sokoni wakiendelea kuwasubiria wateja wao ili waendelee na shughuli zao za kila siku za kuwauzia bidhaa hizo wateja hao.

Mwanamke mjasiriamali anayejishughulisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali kama vile ndizi, mboga mboga, nyanya na bidhaa nyinginezo. Akiwa tayari amekwisha fungua genge lake ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hizo waweze kuzifikia kwa urahisi na wepesi.

Wafanya biashara wakiwa sokoni wakiendelea na shughuli za kuuza bidhaa mbalimbali, ambazo zimepangiliwa katika mpangilio maalumu na mzuri, utakao rahisisha zaidi zoezi hilo la kuuza pale wateja watakapo kuja kuchagua bidhaa kulingana na mahitaji yao.

Shughuli ya ujenzi ikiendelea ili kufanikisha majengo haya yanakuwa vizuri kwa ajili ya kutumika kupangisha watu watakaoweza kuinufaisha serikali kwa ajili ya kupata mapato kupitia njia hii ya kupangisha watu kwenye majengo hayo.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kuuzaji mavazi mbalimbali, upande wa nguo za kiume zikiwa zimepangiliwa katika mpangilio mzuri na maalumu, utakaomuwezesha mteja kuweza kuchagua nguo kwa urahisi na wepesi, bila kupata tabu na wala ugumu wa aina yoyote.

Soko kubwa la kisasa likiwa limepangilia bidha zake katika mpangilio mzuri na maalumu, utakao mwezesha mteja kuweza kuchagua bidhaa hizo kwa urahisi na wepesi, kulingana na mahitaji yake bila kupata tabu na ugumu wa aina yoyote.

Soko kubwa la kisasa likiwa na bidhaa zilizopangiliwa katika mpangilio mzuri na maalumu, ili kuweza kumwepesishia mteja na kumrahisishia zoezi la kuchagua bidhaa kulingana na mahitaji yake, ili aweze kuzifikia bidhaa hizo kwa wepesi na urahisi wa hali ya juu.

Soko kubwa la kisasa likiwa tayari limekwisha kufunguliwa, na kupangilia bidhaa zake katika mpangilio maalumu na mzuri utakaomwezesha mteja kuweza kuchagua bidhaa hizo, kwa uwepesi na urahisi bila kupata taabu na ugumu wa aina yoyote.

Duka kubwa la kisasa linalojishughulisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali, upande wa nguo kwenye viatu vya kiume vikiwa vimepangiliwa katika mpangilio maalumu utakaomwezesha mteja kuweza kuchagua kiatu kulingana na mapenzi yake bila kupata taabu na ugumu wa aina yoyote.

Soko la kisasa kabisa linalojishughulisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali, likuwa limepangilia bidhaa zake katika mpangilio mzuri na maalumu, tukawawezesha wateja kuweza kununua bidhaa hizi na kuchagua bidhaa hizi kulingana na mahitaji yao.

Soko kubwa la kisasa linalojihusisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali, likiwa tayari limekwishafunguliwa na kupangilia bidhaa zake, katika mpangilio mzuri na maalumu utakawozesha mteja kuchagua kulingana na mahitaji yake.

Soko kubwa la kisasa likiwa limepangilia bidhaa zake katika mpangilio maalumu na mzuri, utakaomuwezesha mteja kuweza kuchagua bidhaa kulingana na uhitaji wake kwa urahisi na wepesi, bila kupata tabu na ugumu wa aina yoyote.

Soko kubwa la kisasa linalojihusisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali likiwa limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma zinazopatikana kutoka kwenye soko hilo, waweze kuzipata kwa wepesi na urahisi bila kupata taabu na ugumu wa aina yoyote.

Soko la kisasa kabisa likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja na wahitaji huduma zinazopatikana kwenye soko hilo waweze kuzipata kwa urahisi na wepesi, huku ndani yake kukiwa kuna bidhaa zilizopangiliwa katika muundo maalumu na mzuri utakaowarahisishia wateja hao zoezi hilo.

Moja kati ya masoko ya kisasa kabisa, likiwa limekwisha kufunguliwa na kupanga bidhaa zake katika mpangilio maalumu na mzuri, utakao muwezesha mteja kuchagua bidhaa bora kabisa kulingana na mahitaji yake kwa urahisi na wepesi.